Wanafunzi hawa ambao wako nje ambapo mmoja ako mbele ya kompyuta na ameshika kitabu. Kwenye kioo cha kompyuta ya mpakato tunaona maelezo ya mafunzo ya kidijitali yanayopokewa kwenye mtandao.

Watu kadhaa ambao wamekaa mbele ya kompyuta za mpakato, na kompyuta za mezani wanaonekana wakitazama zile kompyuta, huku wakiendelea kupokea mafunzo yanayotolewa kwenye kompyuta. Mafunzo haya yanatolewa kidijitali mtandaoni.

Vifaa vinavyotumika katika masomo ya kidijitali ikiwa kuna simu pale, kuna vitabu, kuna kalamu, kuna kompyuta ya mpakato iliyofunguliwa na kuna vifaa vidogo vilivyotumika kuhifadhi data. Kwenye kioo cha simu tunaona mafunzo ya kidijitali ambayo yako pale.

Kompyuta ya mezani ambapo kwenye kioo cha kompyuta, kuna vitabu vingi ambapo kimoja kimefunguliwa . Hii inaashiria jinsi masomo ya kidijitali yanavyotolewa mtandaoni na jinsi mtu anaweza kupokea mafunzo tofauti tofauti pale.

Wanafunzi watatu wapo kwenye meza lililojaa vitabu huku mmoja wao ameshika kompyuta ya mkononi akionekana kuonyesha wengine jambo kwenye kioo cha kompyuta . Wapo kwenye maktaba ambapo nyuma ya meza waliokaa kuna rafu zilizojaa vitabu.

Kompyuta ya mpakato iliyofunguliwa . Kando ya kompyuta kuna simu na upande mwingine wa kompyuta kuna kikombe cha chai . Mbele ya kompyuta kuna kitabu kilichofunguliwa kikiwa na kalamu, miwani na kitabu kingine ambacho kimefungwa.

Mwanafunzi yuko katika ofisi ya nyumba huku akitazama kwenye komputa akipokea mafunzo. Anaonekana akikunywa chai huku kwenye meza kuna kitabu na kalamu na karatasi ya kuandikia au kunukuu. Hii inaonyesha jinsi mafunzo ya kidijitali yanaweza pokelewa popote pale.

Mwelekezaji na mwanafunzi wamevalia vifaa vya kuwasaidia kusikia huku wakitazama kwenye kompyuta ya mpakato. Mwelekezaji anaonekana kumuonyesha mwanafunzi jinsi ya kuweza kupata mafunzo kutoka kwenye kompyuta.

Mwanafunzi huyu aliye mbele ya komputa ya mpakato kwenye meza yake. Kwenye kioo cha komputa tunawaona wengine wanaohudhuria masomo yale. Mezani kuna vitabu na kalamu huku akiendelea kupokea mafunzo.

Komyputa ya mpakato iliyofunguliwa kwa mbele inonyesha masomo ya kidijitali. Hii inaashiria jinsi masomo ya kidijitali yanaweza fanyika pahali pale popote ikiwa huru si lazima mtu aende pahali fulani ili kuweza kusoma.

Mwanadada huyu ako mbele ya kompyuta mpakato huku anaonekana akitazama akiandika mambo kwenye kitabu alichoshikilia mezani. Anaonekana anapokea mafunzo ya kidijitali yanayotolewa mtandaoni.

Mwanafunzi huyu yuko mbele ya kompyuta ya mpakato kwenye meza yake ambapo anaonekana kupokea mafunzo. Kwenye kioo cha kompyuta kuna mwalimu aliye karibu na ubao. Anaendelea kutoa mafunzo huku mwanafunzi anaandika kwenye kitabu chake.

Mtu huyo ambaye amevalia vifaa vya kusaidia kusikia yuko mbele ya kompyuta na kompyuta ya mpakato. Huku anaonekana akinukuu kwenye karatasi iliyopo mezani. Kwenye kioo cha kompyuta tunamuona mwalimu ambaye anaonekana kupeana mafunzo.

Mwanafunzi huyu aliyevalia vifaa vya kumsaidia kusikia anaonekana kupokea mafunzo kutoka kompyuta ya mpakato hii hapa kwenye meza. Kwenye kioo cha kompyuta tunaona wahudhuriaji wengine ambao pia wako kwenye masomo yale. Mezani kuna vitabu na kalamu.

Mwalimu aliye na wanafunzi watatu kando yake huku ameshika kompyuta ya mpakato, wako darasani huku akionekana kutoa mafunzo kupitia kwenye kompyuta ya mpakato. Hii inaonyesha jinsi mafunzo ya kidijitali yanatolewa.

Mwanafunzi mmoja ako mbele ya kompyuta ya mpakato. Kwenye kioo cha kompyuta kuna mwalimu ambaye ako ubaoni akiendelea kutoa mafunzo. Mwanafunzi anapokea mafunzo huku akiandika kwenye kitabu. Kando ya kompyuta kuna kikombe cha chai.

Mafunzo ya kidijitali ama mafunzo ya mtandaoni yanaenedelea pale ambapo kuna kompyuta na kwenye kiooo cha kompyuta kuna mwalimu ambaye anendelea kutoa mafunzo huku mwanafunzi akiendelea kuyafuatilia.

Mwanafunzi ameshika kompyuta mpakato kwenye mapaja yake. Kwenye kioo cha kompyuta, kuna mwalimu anayetoa mafunzo. Hii inaonyesha masomo ya kidijitali yanayotolewa kwenye mtandao.

Mwanadada mmoja ako mbele ya kompyuta ya mpakato. Anaonekana kua kwenye mafunzo, ambapo ni mafunzo ya kidijitali yanayoendelea mtandaoni. Hii inaonyesha jinsi mafunzo ya kidijitali yanaweza endelea kutoka pahali popote pale.

Mwanafunzi huyu ako mbele ya kompyuta huku akiendelea kupokea masomo yake. Anaonekana akiyatoa ishara ya mkono ya kuwasilimu waliopo upande mwingine wa kompyuta. Inaonyesha jinsi masomo ya kidijitali yanatolewa.

Kompyuta ya mapakato iliyofunguliwa, juu yake kukiwa na regalia ya kuhitimu masomo. Huku kando kuna watu ambao wanatumia kompyuta mpakato kupata mafunzo. Hii inaonyesha jinsi na manufaa ya kutumia kompyuta kuweza kupata masomo.

Kompyuta hii ambapo kwenye kioo cha kompyuta kuna video inayocheza. Pale kando kuna mtu aliye kwenye meza huku ameshika kompyuta ya mpakato akionekana kupokea mafunzo. Hii inaonyesha jinsi mafunzo hupatikana mtandaoni.

Mwanaume huyu anaonekana akijitayarisha ili kuweza kupokea mafunzo kwenye kompyuta yake. Ako kwenye ofisi ya nyumba na anaonekana akijitayarisha kwa mavazi. Hii inaonyesha jinsi mafunzo ya kidijitali yanapokelewa kutoka popote pale.

Mwanafunzi aliyevaa vifaa vya kusaidia kusikia ako mbele ya kompyuta ya mpakato huku anaendelea kupokea mafunzo. Anaonekana akiashiria kwa njia za ishara akionekana kuendelea kupokea mafunzo kupitia kwa mtandao.

Kuna kompyuta iliyopo kwenye meza. Kando ya kompyuta kuna vitabu, kuna watu kadhaa ambao wameshika kompyuta ya mpakato. Hii inaonyesha masomo ya kidijitali yanayoendelea mtandaoni , na jinsi mtu anaweza fanya katika starehe zake.

Mwalimu na mwanafunzi wako karibu ya kompyuta ya mpakato huku wakiendelea kupokea mafunzo. Mezani wako na kitabu. Hii inaonyesha jinsi mafunzo ya kidijitali yanafanyika kwa kupitia mitandao ya kijamii.

Mwanafunzi yuko mbele ya kompyuta huku akiendelea kupokea mafunzo. Kwenye kioo cha kompyuta tunamwona mwalimu aliye karibu na ubao akiendelea kutoa mafunzo kwa mwanafunzi. Mezani mwanafunzi ana kitabu chake na maua kwenye meza.

Mwanafunzi huyu anayeendelea kupokea masomo yake kwenye kompyuta ya mpakato iliyoko mezani mbele yake. Anaonekana kuendelea kusoma kutoka kwenye kioo cha kompyuta ile. Mezani kuna kitabu na kalamu akiendelea na mafunzo yake.

Mwanafunzi aliye kwenye meza huku ako mbele ya kompyuta ya mpakato aonekana akitazama kioo cha kompyuta huku akiandika kwenye kitabu chake. Hii inaonyesha jinsi mafunzo ya kidijitali yanatolewa kutoka sehemu yoyote ile.

Mwanafunzi amabye yuko nyumbani hapa amekaa kwa starehe. Ameshika kompyuta yake ya mpakato huku akiendelea kupokea mafunzo ya kidijitali yanayotolewa kwenye mtandao. Hii inaonyesha jinsi mafunzo haya ya kidijitali yanafanyika kwa uhuru mwingi sana.

Mwanafunzi ako mbele ya kompyuta mpakato iliyofunguliwa. Anatazama kio cha kompyuta uko akipokea mafunzo ya kidijitali. Ameshika kalamu na kitabu hii inaonyesha jinsi masomo ya kidijitali yanatolewa mtandaoni.

Kompyuta ya mpakato iliyofunguliwa kwenye kioto tukiona vitabu, pale kando kuna kalamu na vitabu vingine vya kunukuu mtu anachosoma. Hii inaonyesha masomo yanayotolewa kidijitali mtandaoni.

Wanafunzi wawili wako mbele ya komputa ya mpakato huku wakionekana wakitazama kioo cha komputa kupokea mafunzo maalum. Wanafunzi wameshika vitabu na kalamu wakiendelea na masomo yao.

Mwanafunzi huyu anaonekana ako kwenye harakati za kupokea masomo yake kupitia kompyuta ya mpakato. Kwenye kioo cha komputa kuna maandishi inayoeleza jinsi masomo ya mtandaoni yanafanywa.

Watoto wawili wanaonekana wakifungua kompyuta ya mpakato wakitazama huku wamelala kwenye kitanda katika chumba chao. Hii inaashiria jinsi masomo ya kidijitali yako huru na yanaruhusu mtu kuweza kuyafanyia popote pale hata kana sio shule.

Kuna mtu ambaye amekalia kiti na mbele yake kuna meza katika jumba lake. Inaonekana kua ofisi ya nyumbani. Anaonekana kujitayarisha ili kuweza kuingia kwenye mkutano. Mbele yake kuna kompyuta, kuna simu pale kando, kuna kikombe cha chai.

Mwanafunzi aliyevaa vifaa vya kusaidia kusikia ako mbele ya kompyuta ya mpakato huku akiendelea kupokea mafunzo yake pale kando kukiwa na kitabu ambacho anatumia kuandikia anachosoma.

Mtu mmoja ako mbele ya komputa na komputa ya mpakato. Kwenye kioo cha komputa tunawaona watu wengine wanaohudhuria kikao hiki. Kwenye komputa mpakato tunaona mafunzo ambayo anaonekana kuyatoa kwa watu wale.

Wanafunzi wawili waliokaa kwenye sakafu na mbele yao kuna kompyuta ya mpakato iliyofunguliwa, wanaonekana wakiitazama ile kompyuta huku wanapokea mafunzo yao kila mmoja akiwa ameshika kitabu na kalamu wakiendelea na masomo.

Mtu mmoja ameketi mbele ya kompyuta mpakato akiwa makini kutazama kitabu chake. Anaonekana kujifunza kupitia mtandao labda akihudhuria darasa la mtandaoni au akiangalia video ya mafunzo. Kando take kuna kitabu na kalamu, akiandika maelezo muhimu.

Ni katika maeneo ya ofisini ambapo kuna watu wawili ambao wameshikilia kompyuta ya mpakato. Mtu mmoja anaonekana akimweleza mwingine kama vile jinsi anavyofundisha kitu kwenye kompyuta. Hii inaonyesha mafunzo ya mtandaoni jinsi yanavyoendelea.

Mwanafunzi huyu aliye kwenye dawati lake huku mbele yake kuna kompyuta. Amevalia vifaa vya kusaidia kusikia. Kwenye kioo cha kompyuta kuna masomo yanaonekana kule na mwanafunzi ameshika kitabu na kalamu huku akipokea mafunzo.

Mwanafunzi ambaye amevalia vifaa vya kusaidia kusikia ako mbele ya kompyuta ya mpakato kwenye chumba chake. Kwenye kioo cha kompyuta mpakato kuna wanafunzi wengine wanahudhuria darasa lile wakiendelea kupokea mafunzo. Mezani ana kalamu na kitabu.

Mwanafunzi ako katika hali yakupokea masomo ya kidijitali kwenye kompyuta yake mpakato. Kwenye kioo cha kompyuta tunamuoana mwalimu alie karibu na ubao ukiwa na vitabu, akionyesha kwa ishara anatoa mafunzo kwa mwanafinzi alie upande mwingine mwa kompyuta.

Kuna mtu anaitazama komputa ya mpakato iliyo mbele yake kwenye meza. Katika kioo cha komputa tunaona watu kadhaa wanaonekana kwenye kioo wakionekana kuwa wanapokea mafunzo kutoka kwa mwelekezaji ambaye yuko mbele ya komputa anayewapea mafunzo yale.

Mwanafunzi anapokea masomo kutoka kwenye kompyuta ya mkononi. Aonekana akinukuu kwenye kitabu chake, huku anatazama kwenye kioo cha kompyuta. Hii inaonyesha jinsi mafunzo ya kidijitali yanavyotolewa kwenye mtandao.

Mwanafunzi mmoja yuko mbele ya kompyuta ya mpakato huku akiendelea kunukuu jambo fulani kwenye kitabu chake. Hii inaonyesha jinsi mafunzo ya kidijitali yanapokelewa kutoka popote pale na kwa njia tofauti tofauti kutumia vifaa kama vile kompyuta hii.

Mwanafunzi mmoja yuko mbele ya kompyuta ya mpakato huku anaonekana akibofia kupokea masomo yanayotolewa kidijitali kwenye kompyuta ile. Hii inaonyesha jinsi masomo ya kisasa yanatolewa kwenye kompyuta virahisi sana.

Kuna mwanafunzi aliyekaa mbele ya kompyuta, huku kwenye kioo cha kompyuta tunaona mwalimu anayepeana mafunzo pale. Pia kuna wanafunzi wengine wanaohudhuria darasa lile. Hii inaonyesha mafunzo ya kidijitali na ya mtandaoni.

Mwanafunzi mmoja ambaye amekaa juu ya meza huku ameshika komputa ya mpakato. Anaendelea kupokea mafunzo kupitia kwenye kompyuta yake. Hii inaonyesha jinsi mafunzo ya mtandaoni yanapokelewa popote pale kwa njia yoyote ile.

Mwanafunzi huyu yuko mbele ya kompyuta ya mpakato huku akipokea mafunzo, kando yake kuna kitabu na ameshikilia kalamu. hii inaonyesha jinsi mafunzo ya kidijitali yanayotolewa mtandaoni yanaweza fanyika popote pale.

Ndani ya treni hii ambapo kuna mtu mmoja amekaa huku anatazama kompyuta yake ya mpakato. Upande wa kompyuta ni kijitabu na kalamu akionekana kupokea mafunzo fulani kutoka kwenye kompyuta. Hii inaonyesha jinsi mafunzo ya kidijitali hutolewa popote pale.

Mtoto ameketi mbele ya kompyuta mpakato akiwa kwenye mkutano wa video. Anaonekana akisikiliza kwa makini huku mwanamke aliye upande wa pili wa video akimfundisha jambo linaloonekana muhimu. Kompyuta limewekelewa kwenye meza huku kando tunaonan maua.

Kompyuta mpakato yenye skrini iliowashwa ikionyeshana masomo yanayoendelea mtandaoni, kuna maandishi, kuna picha ya mwalimu akifundisha na videyo, na mazingira yanatoa taswira ya mwanafunzi anayejifunza kwa njia ya kidijitali, labda akiwa nyumbani, ama katika chumba tulivu.

Wanafunzi wengi wako kwenye meza huku kila mmoja wao akiwa na kompyuta ya mpakato. Kwenye kioo cha kompyuta ya mpakato kuna masomo ambayo yanaendelea pale. Hii inaonyesha jinsi na umuhimu wa masomo ya kidijitali yanayotolewa kupitia vifaa kama vile kompyuta.

Wanafunzi wawili walio darasani karibu na ubao wanaonekana wakitazama kompyuta ya mpakato wakiendelea kupokea masomo yao, hii inaonyesha jinsi masomo ya kidijitali yanatolewa kupitia mitandao kama vile kompyuta.

Mwanfunzi huyu anaonekana kupokea masomo kwenye mtandao huku akiwa mbele ya kompyuta ya mpakato akiwa ameifungua na akiendelea kuibofya huku upande mwingine ameshika kitabu na kalamu kuonyeshana kuwa ako katika hali ya kusoma.

Kompyuta ya mpakato iliyofunguliwa na nyuma imeshikanishwa na kitabu kilichofunguka. Inaonyesha masomo ya kidijitali ambayo inaonyesha vile unaweza soma au unaweza somea pahali popote pale.

Mwanafunzi ako mbele ya kompyuta ya mpakato. Kwenye kio cha kompyuta mpakato tunamwona mwalimu aliye ubaoni, huku akitoa mafunzo kwa mwanafunzi. Mwanafunzi anaandika kwenye kitabu huku akitumia vifaa vya kusikia.

Masomo ya kidigitari yanaonekana kuendelea pale ambapo kuna mwanafunzi aliyeketi mbele ya kompyuta mpakato. Kwenye kioo cha kompyuta tunaona video ikicheza. Kando ya kompyuta kuna vitabu, kuna kalamu ya kuweza kunukuu kile anachokisoma.

Mtu huyu yuko chumbani kwake, huku mbele kuna kompyuta ya mpakato akiitazama. Kompyuta hii inatumika kutoa mafunzo ya kidijitali inayopeanwa kupitia kwenye mitambo ukiwa pahali popote pale.

Mtoto mmoja anaonekana ako mbele ya kompyuta mpakato, huku ameshikilia kalamu maalumu inayotumika kwenye kioo cha kompyuta hizi . Mtoto anaonekana ako kwenye mafunzo ya kidijitalia, mafunzo inayoendelea mtandaoni.

Watu hawa wanatumia kompyuta za mpakato huku kwenye skrini ya kompyuta tukiona masomo yaliyoko pale. Hii inaonyesha jinsi masomo yanaweza tolewa kidijitali yaendelea kupata umaarufu na yako afadhali.

Inaonekana kuwa mafunzo ya mtandaoni yanaendelea huku mwanafunzi akishika kompyuta ya mpakato. Kwenye kioo cha kompyuta tunamwona mwalimu na aliye mahali nyuma yake kuna ubao ambapo ameandika maelezo mbalimbali. Mwalimu anaonekana kumwelekeza mwanafunzi.

Mwanafunzi ameketi mbele ya kompyuta ya mpakato, huku amevaa vifaa vya kusikiza sauti. Anaonekana kutazama kioo cha kompyuta, huku akipokea mafunzo ya kidijitali, yanayopokelewa kwenye mitandao ya kijamii.

Watoto wanne wako mbele ya kompyuta huku wakitazama kioo cha kompyuta kuonekana kupokea mafunzo. Nyuma yao kuna mwelekezaji anayewaongoza kufanya vile. Hii inaonyesha jinsi masomo yanatolewa kidijitali.

Mtu mmoja ako kwenye kompyuta mpakato huku anaonekana kupokea mafunzo yanayoendelea pale. Kwenye kioo cha kompyuta kuna watu tofauti wanaotokea pale ambao pia wanahudhuria yale mafunzo yanayotolewa.

Mwanafunzi ameshika kompyuta yake ya mpakato huku kwenye kioo kuna maelezo yanayoeleza masomo ya mtandaoni. Kando kuna vitabu, simu na kalamu hii inaonyesha jinsi masomo ya mtandaoni yanatolewa kupitia kwenye kompyuta.

Mtu huyu ako mbele ya kompyuta ya mpakato. Kwenye kioo cha kompyuta kuna maandishi yalioko pale huku akiyatazama ikionyesha kuwa anapokea mafunzo fulani. Kwenye meza kuna maua.

Chumba hiki cha kulala kina kitanda kimoja kilichotandazwa shuka vizuri. Kando ya kitanda kuna meza na kiti cha kusomea. Pale pembeni nyuma ya kitanda kuna rafu za kupangia manguo.

Ni katika sehemu ya kutolea mafunzo ambapo tunaona meza na viti vimeizunguka ile meza. Pale mbele tunaona ubao wa mwelekezaji. Kwa mbali pia kando ya ubao tunaona tarakilishi na upande mwingine wa ubao tunaona meza ya mwalimu.

Maktaba haya yanaonekana yamejaa watu, wanafunzi wanaosoma. Kule pembeni kwenye kuta kuna rafu ambazo zimejaa vitabu vilivyopangwa vizuri. Kila meza lina wanafunzi wanaosoma wakiwa na vitabu zao na za kunukuu. Madirisha yamefunguliwa kuruhusu mwangaza kuingia kwenye maktaba.

Ni katika bweni ambapo kuna vitanda mbili zote zikiwa ni vitanda nne ya ghorofa vilivyo na magodoro chini na juu zikiwa na sehemu mbili za kulalia. Magodoro yote yamesambazwa vizuri na yamepangwa kwa ustaarabu na ni masafi.

Darasa hili madawati na viti vimepangwa kwa njia ya kawaida. Kule mbele ubaoni ni msafi juu ya ubao ukiwa na saa. Katika darasa hakuna mwanafunzi yeyote. Madirisha ni makubwa na yamefunguliwa mwangaza ukiingia ndani.

Katika chumba cha kulala ambapo kuna kitanda kimoja cha ghorofa chenye kitanda juu pahali pa kulala juu na pahali pa kulala chini. Kando kuna kitanda kingine cha kawaida cha mtu mmoja. Kwenye kitanda kuna magodoro yaliyopangwa kwa ustaarabu na kuna dirisha kule pembeni inayoingiza mwangaza kwenye chumba.

Ni kwenye darasa ambapo kuna madawati yaliyopangwa kwa utaratibu na kwa njia inayofanana. Kila dawati likiwa na kiti chake. Mbele ya madawati kuna ubao, na kule mbele kuna rafu za kuekelea vitabu.

Ndani ya darasa kuna madawati yaliyopangwa kwa mistari wanafunzi wakiwa wameketi wakimsikiliza mwalimu aliye mbele ubaoni akionekana kuwafunza wanafunzi. Kuna mabango ya kielimu ukutani na madirisha yanaangaza mwangaza wa mchana.

Kwenye maktaba haya ambayo yametulia hakuna yeyote anayeonekana kuwa pale ndani. Kule pembeni kuna rafu za mbao refu ambazo zimejaa vitabu zilizopangwa vizuri kwa ustadi. Nyuma ya rafu ni meza na viti za kusomea na kwenye ukuta ni madirisha makubwa ya kuingiza mwangaza kwenye maktaba.

Darasa ni tulivu. Viti na meza zimepangwa kwa mistari ya kawaida. Ubao wa mbele uko safi na juu yake kuna maandishi ya mwisho kutoka kipindi kilichopita. Madirisha yapo wazi ili kuruhusu mwanga kuingia. Kuna vitabu juu ya meza.

Chumba hiki cha kulala kina vitanda viwili vya aina ya ghorofa vikiwa na magodoro manne yakiyotandazwa mashuka vizuri kwa ustahihi. Pembeni mwa vitanda kuna ngazi za kupanda kwenye kitanda cha juu.

Watu wanacheza mpira wa kikapu ndani ya ukumbi mkubwa wa michezo. Uwanja una sakafu laini ya mbao. Mistari myeupe inaonyesha mipaka ya michezo na kuna wavu wa mpira wa kikapu uliowekwa ukutani.

Chumba hiki cha kulala kina kitanda kimoja ambacho kimetandazwa shuka la kijani kibichi. Nyuma ya kitanda kuna kabati na kioo na kando ya kabati kuna meza na kiti ya kusomea ambapo kuna dirisha linaloingiza mwangaza kwenye chumba hiki.

Katika darasa linaloonekana kuwa mzeemzee, kuta zake hazina rangi ya kuvutia na baadhi ya sehemu zimepasuka na kuharibika. Madawati ni ya mbao mengi yakiwa yamechakaa na yamevunjika.

Maabara haya yanaonekana bado hayana vifaa ila kuna meza tupu zilizoandaliwa kwa mpangilio. Ukutani kuna rafu na mabango ya kielimu na taa zinamulika chumba kizima. Sakafu ni safi na kimya kimetawala. Hakuna mtu yeyote ndani.

Chumbani humu cha kulala kuna vitanda viwili aina ya ghorofa vilivyo na magodoro manne. Magodoro hayo yametandazwa mashuka vizuri kwa usahihi, kando ya vitanda kuna dirisha moja kubwa linalofunguliwa kueneza mwangaza kwenye chumba.

Katika maktaba tulivu rafu za chuma zimejaa vitabu vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri. Taa za ndani znamulika sakafu safi na hakuna mtu yeyote ndani. Ukimya umetawala ukionyesha mazingira ya utulivu ya kujifunzia.

Wachezaji wanacheza mpira wa kikapu baadhi yao wanakimbia uwanjani huku wengi wakipika bas. Na moja ako na mpira akijaribu kuwapita wenzake. Kuna mashindano na mashikamano unaonekana kati wa wachezaji.

Chumbani humu cha kulala kuna kitanda kimoja kikubwa ambacho kimetandazwa mashuka vizuri kwa usahihi. Chumba ni kisafi mno kule ukutani ikiwa na dirisha moja kubwa ambalo linaingiza mwangaza kwenye chumba. Pembeni kuna friji.

Chumbani humu mna vitanda viwili vya ghorofa vimefunikwa kwa shuka za rangi ya waridi. Pembeni mwa chumba kuna madirisha mapana ya vioo, madirisha yana pazia na yamefunguliwa ili kuruhusu mwangaza.

Chumba hiki cha kulala chenye kitanda kimoja kilichotandazwa shuka jeupe vizuri kina madirisha makubwa yaliyofunguliwa yakiwezesha mwangaza kuingia chumbani. Pale pembeni kuna meza ya kusomea na kando kuna kabati iliyo na vioo.

Kwenye darasa la kusomea ambapo kuna madawati yaliyopambwa kwa ustaarabu na katika laini zinazofuatana moja kwa moja. Darasa linaonekana bado hakuna wanafunzi. Kule mbele tunaona ubao na madirisha ni makubwa makubwa ili kuruhusu.

Chumbani huku cha kulala kuna kitanda kimoja kikubwa ambacho kimetandazwa mashuka meupe vizuri kwa ustadi. Kando ya kitanda, kuna kiti na mbele ya kiti kuna televisheni. Kule kando kuna dirisha kubwa ambalo linaingiza mwangaza kwenye chumba.

Kwenye maktaba kuna rafu pale pembeni. Rafu zilizojaa vitabu zilizopangwa vizuri kwa mfuatano mmoja. Kando ya rafu kuna meza na viti ambapo watu huja kusomea. Mwangaza unaonekana kua wa kutosha.

Chumba hiki cha kulala kina vitanda viwili vya aina ya ghorofa vilivyo na magodoro manne. Vitanda vimetandazwa mashuka vizuri kwa ufasaha na kuna masanduku juu ya kila kitanda. Kuna dirisha ambalo linaingiza mwangaza kwenye chumba.

Darasa hili lina madawati ambayo yamepangwa kwa laini za kawaida. Mbele ya darasa ni ubao ambao umesafishwa vizuri. Ukutani ni madirisha makubwa ili kuweza kueneza mwangaza katika darasa ile.

Chumba safi na kilichopangwa vizuri chenye vitanda viwili vya ghorofa. Kila kitanda kina sehemu ya juu na ya chini, jumla nafasi zikiwa nne za kulalia. Magodoro yamefunikwa kwa mashuka safi ya rangi nyeupe na kila kitanda kina mto uliopangwa vizuri.

Kwenye chumba cha malazi ambapo vitanda ni viwili. Kila kitanda kimetandazwa shuka kwa ustahihi na ustahili mwingi. Kuta zenyewe zinaonekana kuwa safi pamoja na sakafu ambayo ni safi. Mwangaza uko kwa wingi.

Maktaba haya yana rafu nyingi ambazo zimetengenezwa na mbao. Kwenye rafu ni vitabu zimejaa vikiwa vimepangwa vizuri kwa ufasaha. Kando ya kila rafu kuna kiti na meza za kusomea. Taa zinaeneza mwangaza vizuri kwenye chumba na madirisha yanaleta mwangaza.

Chumba hiki cha kulala kimepangwa vizuri kikiwa na kitanda kimoja ambacho kimetandazwa shuka la kijani kibichi. pembeni kuna kabati na kando ya kabati kuna meza na kiti. madirisha ni makubwa yakiwa yamefunguliwa mwangaza ukiangaza kwenye chumba.

Uwanja huu wa mpira wa kikapu uliondani wenye sakafu ya mbao inayong'aa. Mtu moja anaonekana akifanya mazoezi kwenye uwanja akijaribu kurusha mpira kwenye kikapu. Taa kubwa zinaangaza na kumulika uwanja mzima.

Kundi la vijana wanacheza mpira wa rugby kwenye uwanjani. Wengine wanakimbia huku wakijaribu kumkamata mchezaji aliye na mpira ambaye anakimbia kwa nguvu kuelekea upande ambao wapinzani wanachezea.

Chumbani cha kulala ambapo kuna kitanda kimoja kilichofunikwa na mashuka masafi. Kitanda kinaonekana kuwa kimepangwa vizuri kwenye chumba hiki. Kuta zinaonekana zikiwa safi pamoja na sakafu na mwangaza unaomulika nyumba vizuri.

Kwenye maktaba makubwa yenye rafu nyingi zilizojaa vitabu, kuna meza na kuna viti vilivyopangwa kwa utaratibu, taa za kusomea zikiwa juu ya kila meza na mazingira ni tulivu na yanayofaa kwa kusomea.

Chumba hiki cha kulala chenye vitanda viwili vya aina ya ghorofa vikiwa na magodoro manne yaliyotandazwa mashuka meupe yaliyotandazwa vizuri kwa ufasaha. Kando ya vitanda kuna meza ya kusomea na kule pembeni kuna dirisha.

Chumba safi na kilichopangwa vizuri chenye vitanda viwili vya ghorofa. Kila kitanda kina shemu ya juu na ya chini, jumla ya nafasi zikiwa nne za kulalia. Magodoro yamefunikwa kwa mashuka safi ya rangi ya blue , na kila kitanda kina mto uliopangwa vizuri.

Darasa hili linaonekana likiwa pana huku madawati yamepangwa kwa mtindo wa kawaida. Kwenye kuta kuna mabango ya kielimu yanayotoa mafunzo kule mbele kukiwa na dawati la mwalimu. Madirisha ni makubwa huku yakiruhusu mwangaza kuingia darasani.

Kwenye chumba cha kulalia ambapo tunaona kitanda cha aina ya gorofa kilicho na magodoro juu na chini. Vitanda hivyo mbili vimetandikwa malazi vizuri kwa ustaarabu na vinakaa vya kupendeza. Pale kando kuna meza na kiti inayokaa kuwa ni sehemu ya kusomea.

Chumba cha wanafunzi cha kulala ambacho huitwa bweni. Kuna vitanda tatu ambazo kuna za chini na za juu, ambavyo vina magodoro ya blue . Chumba kina mwangaza vizuri na kimepangwa na ni kisafi.

Watu wamekaa kwenye ukumbi ambayo kunaonekana kuwa kuna mafunzo yanaendelea. Baadhi ya viti havina watu, watu wametapakaa mmoja baada ya mwingine. Kuna wale wanaoandika na kuna wale wanaangalia huku wakiskiza kwa makini.

Kuna watu wanaoonekana kua wenyeji wametulia chini, huku wengine wamesimama. Pale mbele tunaona mwelekezaji ambaye anaonekana kua anawahadithia kitu fulani , ama kuna mafunzo ya aina fulani ambayo anatoa.

Watoto wa shule ambao wamevaa sare zinazofanana, wako mbele ya basi lao la shule, wanatulia ili kuweza kupigwa picha. Nyuma yao kuna basi ambalo walikua wameliabiri , inaonyesha umuhimu wa masomo katika wanafunzi wadogo.

Kijana aliyevaa begi mgongoni akiwa ndani ya maktaba. Anashikilia vitabu mkononi na anachagua vingine kutoka kwenye rafu. Pembeni ni rafu zilizojaa vitabu na mwangaza wa ndani unaoonekana kuwa wa kawaida.

Mwalimu wa mafunzo maalum yuko kwenye meza akiwa karibu na mwanafunzi mwenye mahitaji maalum, mwalimu yuko kando huku mwanafunzi anaonekana akiendelea kufanya shuguli kwenye kompyuta ya mpakato iliyofunguliwa huku mwalimu akimwelekeza na kumpea maagizo ya kufwata.

Mwalimu amesimama karibu na ubao akiwa karibu na mwanafunzi wa mahitaji maalumu. Mwanafunzi huyo ako na changamoto za kimwili. Anaonekana kua anasaidiwa na mwalimu kufanya hisabati. Mwalimu anatumia mkono wake kwa upole kumweleza, huku anachora kwenye ubao.

Mwanafunzi ambaye ni kipofu anasoma. Kitabu anchotumia kusoma ni cha breili. Hiki ni kitabu spesheli kinachotobolewa vishimo ili kumwezesha mwanafunzi kipofu kusoma. Mandhari ni ya darasani.

Mwalimu na mwanafunzi wapo mbele ya darasa kwenye ubao. Kulingana na maandishi yaliyoko kwenye ubao inaonekana kuwa mwalimu anamfunza yule mwanafunzi kiingereza ama kimombo huku mwanafunzi anaskiza kwa umakini na mwalimu akiwaangalia wanafunzi wengine walio mbele yake.

Mtoto anayeonekana kuwa na mahitaji ya kibinafsi ana mwelekezaji wake ambapo wako kwenye shughuli ya kupaka rangi. Mwelekezaji anaonekana aki mwonyesho mwanafunzi jinsi ya kupaka rangi.

Mwanafunzi huyu wa mahitaji maalum yupo kwenye maktaba huku akipokea mafunzo kutoka kwenye kompyuta ya mpakato. Anaonekana akizungumza kwa kutumia njia za ishara. Kwenye meza kuna vitabu na kalamu.

Mwanafunzi huyu aliye na maitaji maalum ako na mwalimu wake huku mwalimu akiendelea kumuongoza katika masomo yake. Kwenye sikio amevaa kifaa ambacho husaidia mtu kuweza kusikia vizuri.

Mwalimu wa mahitaji maalum anamsaidia mwanafuzi kutembea. Mwanafuzi anaonekana akijaribu kutembea uku mwalimu amemshikilia mkono. Gari ya mwanafuzi ya kutembelea ambayo alikuwa amekalia inaonekana ikiwa pale nyuma.

Mwalimu wa mafunzo maalum yuko na mwanafunzi wake asiyesikia ambaye ni kiziwi. Anaonekana akitoa mafunzo huku anatumia lugha ya ishara na mwanafunzi anamuiga jinsi anavyofanya.

Ni katika chumba cha kuwafunza watoto wenye mahitaji ya kipekee. Kuna mwelekezaji mmoja na mwanafunzi mmoja wanaonekana wakicheza na kibonzo cha plastiki huku mwanafunzi akimskiza mwalimu na mwalimu akiwa na furaha akimwelekeza.

Mwalimu wa mafunzo maalumu ako kwenye darasa akiwa na wanafunzi. Aonekana akimfunza mwanafunzi kwa kutumia lugha ya ishara. Huku mwanafunzi akiiga jinsi mwalimu anamuonyesha. Kule pembeni tunawaona wanafunzi wengine pia.

Kuna waelekezaji wawili na mwanafunzi mmoja ambapo wamekaa kwenye meza inayoonekana kuwa na kalamu nyingi za kuchorea na karatasi ambapo mtoto ameshikilia kalamu ya kuchora akichora kwenye karatasi huku waelekezaji wanaonekana wakimwongoza jinsi ya kufanya na jinsi kufanya jinsi anachokifanya.

Mwalimu wa mafunzo maalum akiwa na wanafunzi wake wawili. Mwanafunzi mmoja anaonekana ako na shida ya kusikia huku amevalia kifaa cha kusaidia kusikia sikioni huku anaongea kwa kutumia ishara ya mikono.

Mtu asiyeona ameketi kwa utulivu akishika kitabu maalum cha nukta nundu mikononi mwake. Anatumia vidole kusima maandishi yaliyoinuliwa kwenye kurasa za kitabu hicho. Mazingira ni kimya ambapo ni katika maktaba. Kitabu kiko juu ya meza safi na pembeni kuna vifaa vingine vya kusaidia.

Kuna mwanafunzi wa mahitaji maalumu, akiwa na mwalimu wake. Wako kando ya ubao, wanaonekana mwalimu anamuagiza yule mwanafunzi na kumuonyesha na kumsaidia katika masomo yake. Mwanafunzi anaonekana akisikiza kwa makini.

Mwanafunzi wa mahitaji maalum yuko darasani akisoma. Kitabu anachotumia ni cha breli. Hiki ni kitabu spesheli kilichotobolewa vishimo ili kumwezesha mwanafunzi kipofu kusoma.

Mwanafunzi wa mahitaji ya maalum yuko mbele ya kompyuta yake ya mpakato huku anaonekana anaendelea kupokea mafunzo fulani kutoka kwenye upande mwengine wa komyuta. Hii inaonyesha jinsi ni rahisi wanafunzi wenye mahitaji maalumkupokea mafunzo yoyote yale kupitia kwenye kompyuta.

Mwalimu wa mafunzo maalum yuko mbele ya darasa huku anatumia kiti cha magurudumu. Anaonekana akiwafunza wanafunzi kwa kutumia njia za ishara huku wanafunzi wakiiga jinsi anavyofanya.

Mwanafunzi ambaye ni kiziwi akiwa amevalia kifaa cha kusaidia mtu kuskia. Ako darasani ambapo pale mbele tunamuona mwalimu wake anayemwelekeza. Kifaa hiki alichovalia sikioni kinasaidia mtu kuweza kuskia vizuri.

Msichana mdogo aliyevaa miwani na nywele iliyoshukwa vizuri amevaa shati ya manjano huku ameshikilia bango lililoandikwa alfabeti kutoka A hadi Z.Amekalia kiti huku ameegemea kwenye meza. Anaonekana kuwa anasoma.

Mwalimu wa elimu maalum akiwa ameketi karibu na mwanafunzi wenye mahitaji maalum darasani. Wote wawili wanatazamana, na mwalimu anatumia lugha ya alama ya kueleza jambo. Mwanafunzi anafuatilia kwa makini, akijibu kwa ishara pia.

Wanafunzi wawili wa mahitaji maalum walio ndani ya darasa karibu na ubao wanaonekana wakizungumza kwa kutumia lugha ya ishara. Mwanafunzi mmoja anamwonyesha yule mwingine ishara huku mwingine akimtazama kwa makini.

Mwalimu wa mafunzo maalumu yuko na mwanafunzi wake kwenye darasa, huku mwanafunzi amevalia vifaa vya kumsaidia kusikia. Wanatazama kwenye kompyuta ya mpakato wakiendelea na mafunzo yao. Kwenye meza kuna vitabu na kalamu.

Mwalimu wa kutoa mafunzo maalum yupo na mwanafunzi wake asiyesikia. Mwalimu anaonekana akitumia lugha ya ishara kumwelekeza mwanafunzi, huku mwanafunzi akimwangalia kwa umakini na kufuata anavyoonyeshwa.